Anayezungumza hapa ni rais wa nchi yetu ya Kenya Wiliam Samoei Ruto na anaonekana kuhapa kula kiapo na kando yake amesimama bibi yake na anamshikia kitabu.

Tunaona wachezaji ambao wako kwenye uwanja na wanajitayarisha ili kucheza mchezo wa kandanda. Kunao mashabiki ambao wameketi chini na wengine wamesimama.

Hapa tunaona viongozi mbalimbli ambao wamesimama na kunao Spika wa Bunge ambao wako kwenye mkono wa kushoto.

Hawa ni wanadada wadogo ambao wanashiriki kwenye mchezo wa chapa dimba ambayo linasaidiwa na kuhifadhiwa na Safaricom.

Hapa ni uwanjani na tunaona wachezaji wanacheza mchezo wa soccer . Kunao mashabiki wengi sanaa ambao wamefurika humu ili kushuhudia na kushangilia hawa.

Hapa ni Huduma Kenya tunaona mteja ambaye ameketi chini na yeye anaongeleshwa na hawa wahudumu ambao wanabonyeza hichi kitarakilishi.

Hawa ni wanadada, amabo wanacheza mchezo wa basket ball , upande mwingine kuna watazamaji ambao wameketi chini.

Hawa ni wachezaji wa ragbi na wamezawadiwa tuzo, lilochongwa wanyama wawili ambayo ni ndovu.

Tunaona watu watatu ambao wameketi chini. Na wawili wanaonekana kuandika makaratasi mezani. Moja wao anashika kidole na kuyafinyilia kwa mtandao zao.

Tunaona vitambulisho vingi sana, ambayo vimepangwa kwa utaratibu. Na hapa, kwa muonekano, ni ofisi ya serikali, kama Huduma Kenya.

Hapa ni uwanjani na tunaona wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Kunao mashabiki wengi sana ambao wameketi chini huku wengine wakisimama.

Tunaona watu wengi ambao wamefurika humu na wako wamepanga foleni. Wao wanaonekana kuwa wako kituo cha Huduma Kenya kwa kuwa wanaitaji kujisajili.

Huyu hapa ni rais wa nchi ya Kenya, William Samoe Rutto na ambaye amesimama kando yake ni jaji mkuu Martha Koome anayesimamia judiciary .

Tunaona watu ambao wameketi chini, kunao wazee watatu ambao wanaonekana kuketi mbele. Wengi wamevalia nguo ambayo ni nyekundu.

Hapa ni uwanjani na tunaona kuwa huyu mchezaji anacheza mchezo wa kuruka. Kunao watu ambao wameketi chini na wengine wanasimama wakimwangalia.

Ni kwenye ofisi ya serikali penye unapewa huduma ya kulipa pesa ama kuweka pesa yako. Na tena huku unaweza kata kitambulisho yako kama hauna.

Hapa ni kwenye nyumba ya huduma Kenya, na tunaona baadhi ya wahudumiwa, ambao wamesimama na kunao wahudumu ambao wameketi chini, na wanabonyeza tarakilishi yao.

Hapa ni ofisi ya Huduma Kenya, ambapo unapewa huduma tofauti tofauti za serikali. Tunaona afisa wa polisi ambaye ameketi chini na yeye anazungumza na mhudumu ambaye amevaa shati jeupe.

Huyu ambaye tunamuona hapa ni kiongozi wa ODM Raila Amollo Odinga, yeye huwa anakashifu serekali kwa miaka mingi sana.

Tunaona watu watano ambao wameketi chini, nne wao wanaonekana ni wateja wanagonja wahudumiwe na wote wanaongea na huyu mhudumu.

Hapa tunaona maji ambayo yamelala na yanapita kwenye mtaro ambayo imechimbwa. Kando yake kuna barabara. Na kwa mara nyingi haya maji yakizidi yanaweza haribu barabara pa kupita.

Tunaona watu ambao wamekaa chini, wengi wao wamevalia nguo ya samawati pamoja na kofia. Kuna wenye wanainua mikono zao na kuna wenye hawakuinua.

Humu ni uwanjani na tunaona wachezaji wanaocheza mchezo wa kandanda na kunao watu wengi sana wenye wamefurika humu hili kushangilia wachezaji.

Hili ni kikapu ambacho kwa mara nyingi huwa tunatumia kwenye majumba yetu kuiweka mataka kama chakula ama maganda kutoka ndizi ama viazi wakati wamechonga.

Wachezaji hawa wako kwenye uwanja na wanacheza mchezo wa voliboli . Wao wanaonekana wakicheza kwa mpingo. Kunao washangiliaji ambao wameketi chini.

Hapa tunaona watu wawili, mmoja ni Rais wa nchi ya jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto, na kando yake ni jaji mkuu, wa Kenya wa judishiari .

Hapa ni ofisini. Na tunaona mtu ambaye ameketi chini na amevalia nguo ambayo imeandikwa huduma Kenya. Yeye anaonekana kumpatia huyu mtu ambaye amesimama huduma.

Hapa tunaona rais wa nchi ya Kenya Wiliam Samoei Ruto na yeye anasalamia jaji hawa ambao wamevalia nguo jekundu.

Humu ni ofisini na tunaona watu watatu ambao wamejikusanya na wao wanaonekana kuangalia ili mtaambo hii mtaambo ya tarakilishi. Kunao mtoto ambaye ako kando yao. Anaketi chini akiwatazama.

Tunaona mkusanyiko wa viongozi ambao wanakashifu serekali kwa miaka mingi sana na hili chama ni ya ODM.

Hapa ni barabarani na tunaona watu wengi wakitembea na kunazo taka nyingi ambazo yametupwa humu na inahitajika kwa haraka watoe na hili huwa ni jukumu la serikali.

Hapa ni ofisi ya serekali ya huduma kenya ambapo kwa baadhi ya vitu ambayo mtu anahitaji kufanyiwa unatembelea kituo hiki ili kuwaidiwa.

Hapa tunaona baadhi ya watu, kuna wenye wanakaa chini na kuna wenye wanasimama. Na tena kuna mama ambaye ameshika bendera ya kenya akiinua na kuipeperusha.

Hapa ni uwanja. Na inaonekana watu wamefurika humu kwa wingi sana. Kuitazama huu mchezo wa riadha. Kwa kuwa kuna watu ambao wako kwenye uwanja wanatarajiwa kukimbia.

Hapa ni ofisini na hawa watu wanaonekana wote kuwa na tarakilishi na wamevalia maski kwenye mapua yao ili wasiweze kuambukizana ugonjwa.

Hapa ni huduma kenya na tunaona kuna mtu ambaye ameketi chini na amevalia shati jeupe na usoni pake amevaa maski na kunayo tarakilishi.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma Kenya, mahali ambapo unapewa huduma ya nchi yetu ya Kenya kama kutengeneza kitambulisho, pia hata kutengenezewa baadhi ya pasipoti.

Hapa ni huduma Kenya, na tunaona wateja wengi sana ambao wameketi chini, kunao ofisa wa usalama ambaye ameshika bunduki mkononi mwake.

Hapa ni uwanjani na tunaona hawa wachezaji wanatembea na kando yao watu wengi sana wamefurika humu na wameketi chini.

Hapa ni Huduma Kenya na ni ofisi ambayo wanapatia wananchi wa Kenya huduma na tunaona mtu ambaye ameketi chini na mhudumu anamuelezea vitu ambavyo vinatakikana afanye.

Hapa ni uwanjani, na tunaona wachezaji ambao wanaonekana kuwa na furaha sana. Wanaimba huku wakishikana mkono, na kunao mashabiki ambao wanawatazama.

Tunaona watu wengi ambao wamejikusanya na wanaonekana kushangilia na kupiga mayowe, wengi wao wanaiunua mikono yao inaonekana kuwa wao wako kwenye uwanja wakiwashabikia wachezaji.

Watu hawa wanakaa kusubiri kungonja laini ambayo watu wamepanga na huku ni Huduma centre mahali ambapo huwa watu wanapewa ama wanasaidiwa wakiwa na shinda fulani

Anayesimama katikati ni Kalonzo Musyoka na yeye ni kiongozi wa upinzani katika serekali. Kwa mara nyingi yeye huwa anakashifu serekali wakiwa wameenda mwenendo usiofaa.

Tunaona watu ambao wamepiga foleni kwenye ofisi hili, juu yao luna televisheni mbili ambayo yamezimwa na hayafanyi kazi.

Tunaona mkusanyiko wa watu ambao wamekaa pamoja. Kuna watu ambao wamevaa kofia ambazo zimeshonwa kutokana na saisoli na wengine wana bendera kwenye mwili wao.

Hapa ni uwanjani na tunaona mwanamke ambaye ameshika kitambaa ilioandikwa Bandari FC. Inaonyesha kuwa yeye ni shabiki wa timu hili.

Huku tunaona watu ambao waketi chini na wanaonekana kuwa wanaandika karatasi kwenye mezani .Kuna watu ambao wamesimama ambao wanaongoja wahudumiwe na hao watu.

Huyu mtu amesimama na kwa mkono yake ya kulia ameshika paspoti mkononi mwake, na kwenye mkono wa kushoto ameshika makaratasi. Nyuma yake kuna magari.

Hapa ni ofisi ya huduma kenya na tunaona wafanyikazi mbalimbali, kuna watu ambao wanasimama na kuna watu ambao wameketi na kushika huu mtambo wa tarakilishi.

Tunaona wachezaji, ambao wako kwenye uwanja wakicheza mpira wa kadada. Tunaona pia washangiliaji wengi sana, ambao wamefurika ili kuangalia mchezo huu.

Haya ni taka ambayo yamekusanywa kwenye upande moja. Ni la muhimu sana kuyaweka kwa sehemu moja ili waweze kusanywa na kuchomwa.

Hili ni paspoti. Na kwa mara nyingi, watu wakihitaji kwenda ughaibuni ama wakiwa na biashara mbalimbali na wanahitajika kwenda nje ya nchi, wanapaswa kupewa kukata paspoti ili waruhusiwe kutoka.

Tunaona watu ambao wamefurika huku. Wanaonekana kushabikia watu wenye wanacheza wengi wanainua mikono yao kuonyesha ishara ya kushangilia.

Hapa ni ofisini, tunaona watu ambao wanaketi chini ,wameshika tarakilishi ,na wako kwenye ofisi la serekali ili kuwahudumia wananchi.....

Hapa ni ofisini na tunaona baadhi ya watu ambao wameketi chini wakigonja huduma. Wanaonekana kupanga utaratibu unaofuatwa na tunaona manambari ambayo yameandikwa juu yao.

Tunaona watu ambao wamejikusanya kwa wingi sana, wanaonekana kwa kushangilia ,kwa kuwa neno yao yote yamo nje ,wengi wao wameinua mkono na bendera ya Kenya inapepea.

Hawa watu ambao wamekusanyika wanaonekana kushabikia wachezaji. Wanashika bendera mbele yao wengi wameinua mikono yao juu.

Hili ni risiti ambayo inaonyesha kuwa huyu mtu ameweza kulipa pesa fulani. Na kwa hii risiti huwa wanaweka nambari ya mtu binafsi mwenyewe ambaye amelipia pesa haya.

Hapa ni uwanjani na tunaona wanakandanda ambao wanacheza huu mchezo wa soka. Wote wanaonekana kukimbililia huu mpira.

Huku ni ofisi ya huduma kenya na tunaona watu ambao wameketi chini. hawa wanaongeleshwa na maafisa ambao wamesimama na wamevalia nguo ya suti.

Tunaona rais wa nchi ya Kenya ambaye anaitwa William Samoei Ruto. Kando yake kuna jaji mkuu ambaye anaitwa Koome na kunao askari ambaye amesimama wima.

Hapa ni uwanjani na tunaona wanakandanda wakicheza mchezo wa soka na kunao mashabiki wengi sana ambao wao wamekuja humu ili kuwapea motisha na kuwashangilia.

Tunaona watu ambao wanasalimiana na moja ya kati hawa ni rais wa nchi wa kenya Willium Samoi Ruto, na wenye wamevalia nguo nyekundu, ni majaji wa kenya.